Huu ni msitu na kwenye msitu huu kuna ndovu. Kuna ndovu watatu ambao ni wachanga, na kando ya ndovu kuna wasimamizi wanaolinda msitu huu na kuangalia ndovu hawa.

Huyu ni simba anayeonekana kuwa mchanga na simba huyu amezuiliwa na kufungiwa peke yake ili watu waje kuweza kumuona simba huyo.

Makaratasi haya yametupwa kwenye kiwanja kama takataka. Mwanamke huyu anaviokota haya makaratasi. Makaratasi haya si mazuri maana yanaharibu mazingira

Mahali hapa ni pa kufulia nguo. Nguo zimewekwa kwenye makarae makubwa ya kufulia, yaliyo na maji mingi. Kuna mwanamuke mmoja, aliye inama na kufua nguo, pia tunaona kuna mfereji unaotumika kuchotelea maji ambaye ni ya kufulia haya nguo.

Hawa ni tumbili, tumbili hawa ni mmoja ni mchanga, na mwingine ni mama, tunamwona kuwa mama, tumbili amembeba mtoto wake, mchanga kwenye mkono, na wameketi kwenye nyasi.

Hili ni mazingira machafu, eneo hili limemwagwa na kutupwa takataka nyingi sana, kuna kijana anayeokota takataka ilikuweka kwenye gunia, na kuna mzee aliyeketi na kijana, pia anayetembea hapo kwenye takataka.

Kwenye mazingira haya kuna makaratasi yaliyotupwa hapa kama takataka. Na kando pale kuna mto ulio na maji. Tunamwona mwanamke huyu, anakotoka makaratasi, yaliyotupwa kama takataka.

Hii ni soko la chakula, kwenye soko hii kuna aina mbalimbali ya chakula kama vile viazi, tomato ,viazi tamu, hoho, mboga, karati ,mayai, muhogo. Tunamuona muuzaji mmoja aliyesimama ndani ya soko ili kuwauzia wateja.

Huu ni mto mkubwa. Kwenye mto huu tunawaona mamba wawili. Mamba wakubwa wamelala juu ya maji, na pia kwenye mto huu kuna mtu, tunamwona mtu hapo aliyesimama kando ya mto.

Hili ni barabara lilio na watu wengi na magari mengi, magari kwa aina ya taksi, gari kwa aina ya matatu, yaliopangishwa ilikunjoga maabiria. Tunaona watu wapitangia wengi, wengine ni maabiria, wengine ni wapita njia walio katika shuguli zao za kawaida.

Hii ni steji ya magari ya umma. Haya magari yanasafirisha abiria kwenye masafa marefu, na katika gari moja tunaona kibao kilicho juu ya gari, kinaonyesha kuwa gari hii inapeleka abiria Kericho, Kisumu na Kakamega.

Hapa ni mjini, kuna watu wengi wanaotembea. Kuna wale ambao ni abiria, kuna wale ambao wako kwenye shughuli zao za kila siku. Pia hapa kuna gari inaotumika kwa mali ya umma. Gari hii imepangishwa ili kungojea abiria. Tunamwona jamaa mmoja aliyebeba gunia kwenye mgongo tayari kuingia kwenye gari hii.

Hili ni steji la magari, magari kwa aina ya matatu. Pia kuna watu wengi kwenye steji hii, wengine ambao ni abiria na wengine ni wapita njia tu. Haya magari yanangoja abiria ili kuwapeleka mahali wanapotaka kwenda.

Hapa ni barabarani, kuna magari yanayosafirisha abiria mjini. Kuna afisa wa polisi wanaoleta usalama barabarani. Kuna mtu anayeendesha pikipiki na wapita njia ambao ni abiria wakiwa kwenye shughuli zao za kila siku.

Gari hili lililosimama ili kungojea abiria, ili kuwasafirisha kutoka mjini hadi mahali wanapoishi. Tunamuona mwanaume mmoja, anayeingia kwenye gari hili katika mlango wa dereva, na pia kuna wengine wanaume wawili waliosimama nje ya gari hili.